Mandhari ya haya ni ya hospitalini ambapo tunamuona mtu ambaye amevalia miwani na kuvalia mavazi ya hospitalini akiwa ameshikilia mtoto mchanga ambaye anaonekana kuwa ndipo amezaliwa. Mama huyo anaonekana akiwa amefurahia sana.

Hapa panaonyesha wanawake watatu katika mazingira ya kijamii au kijiji. Mwanamke aliyoko mbele amevaa kilemba chekundu na nguo ya bluu mchanganyiko na anaonekana kushika kitambaa au bidhaa fulani aliyotengeneza kwa mkono.

Hapa panaonyesha mfanyakazi wa afya au mtaalamu wa mifugo aliyevaa mavazi ya kujikinga, akichukua sampuli kutoka kwenye pua ya ng'ombe kwa kutumia kifaa maalum. Hii ni ishara ya zoezi la kuchunguza au kupima ugonjwa.

Hapa panaonyesha mhudumu aliyevalia nguo yenye rangi nyeupe na nyekundu na anaonekana pia akiwa amevaa miwani, mhudumu huyo anaonekana akimpa mtoto mdogo chanjo. Mtoto huyo anaonekana akiwa ameletwa na mama yake, ambaye amevalia kofia yenye rangi nyekundu.

Hapa panaonyesha watu wawili. Mmoja ambaye anaonekana kuwa ni daktari na mwingine ni mgonjwa. Daktari anaonekana akiwa amevalia kabuti leupe na anaonekana akimwangalia mgonjwa kwa macho. Mandhari ya eneo hili inaonekana kuwa hospitali ya kuangaliwa macho.

Hapa panaonyesha mgonjwa akiwa amelala kwenye kiti cha daktari wa meno. Daktari amevaa glavu na barakoa na anafanya uchunguzi wa matibabu ndani ya mdomo wa mgonjwa. Kuna vifaa vya matibabu karibu na mazingira yanaonekana kuwa ya zahanati au kliniki ya meno.

Hapa tunamuona mhudumu wa afya ambaye amevalia nguo yenye rangi ya manjano na kijani. Mhudumu huyu pia amevalia kofia yenye rangi jeupe. Anaonekana akiwa ameshikilia sindano inayotumika kudunga mtu. Nyuma yake kuna mmama ambaye amevalia nguo yenye rangi jekundu na anaonekana akiwa ameshikilia mtoto mkononi mwake.

Mandhari ya hapa ni ya hospitalini ambapo tunamwona daktari, muuguzi na mgonjwa. Daktari na muuguzi wanaonekana wakiwa wamevalia mavazi rasmi ya hospitalini na pia barakoa. Daktari anaonekana akimhudumia mgonjwa meno yake.

Mandhari ya eneo hili ni ya hospitali, ambapo kuna muuguzi anayeonekana akiwa ameshikilia mtu ambaye ni kama mtoto. Muuguzi huyo amevalia nguo yenye rangi ya bluu. Kuna pia mlango ambao una rangi ya kijani na eneo hilo lina rangi ya chini ambayo ni nyeupe.

Hapa mwanamke akiwa hospitalini anaonekana akiwa amesimama karibu na kitanda cha mtoto mchanga aliyezaliwa. Mwanamke huyo ana vifaa vya hospitalini mkononi, kama bracelet ya uchambuzi na drip ya mtoto, kwenye kitanda cha plastiki kinachotumika kwa watoto wachanga.

Hapa panaonekana mhudumu wa afya akipatia mtu chanjo, kwenye mkono wa juu. Mtu anayepokea chanjo amekaa chini, amevaa barakoa na shati la kijani. Zoezi linafanyika kwenye chumba cha afya, linaonekana kuwa ni vifaa kama jokofu vya kuhifadhia dawa hiyo.

Hii ni sehemu ya kuoshea mikono ambapo watoto wanaonekana wakiweka mikono yao ya bomba ya maji wakijiosha. Mazingira yanazunguka yanaonekana kuwa safi. Sakafu ni ya zege na kuna majengo ya kudumu nyumba yao. Hii ni ishara ya kuzingatia usafi wa mwilini.

Hapa wahuduma wa afya wanaonekana wakiwa kwenye chumba cha upasuaji au tiba maalum. Wamevaa mavazi ya kinga ikiwa ni pamoja na barakoa, glavu, mavazi ya upasuaji na vifaa vya kinga kwa uso. Mmoja wao anaonekana akifanya kazi kwa makini, pengine akimhudumia mgonjwa. Hii ni shughuli ya kitaalamu ya kimatibabu.

Hapa panaonyesha eneo lililofurikwa na maji kutokana na mafuriko. Maji yamezingira majengo na miti na sehemu kubwa ya ardhi haionekani, kwa sababu imefunikwa na maji. Jengo moja la paa la rangi ya udongo linaonekana katikati, huku paa nyingine zikiwa pembeni. Mazingira haya yanaonyesha athari ya mvua kubwa na mafuriko yaliyosababishwa na hatari hii.

Panaonyesha mhudumu wa afya akimpea mtoto chanjo ya matone mdomoni. Mtoto huyo ameshikiliwa na mama yake ambaye ameketi kwa utulivu. Zoezi linafanyika katika mazingira ya kituo cha afya. Hii ni sehemu ya kinga ya watoto, ili kuwakinga kutokana na magonjwa hatari.

Hapa panaonyesha mtu aliyevaa mavazi ya kujikinga na barakoa ya uso, akichoma ng'ombe sindano, huwenda ni chanjo au matibabu fulani. Mavazi ya kinga na vifaa vya usalama vinaashiria shughuli ya kiafya. Ng'ombe yuko ndani ya kizizi au eneo maalumu ya kushikilia mifugo. Hii ni huduma maalumu ya mifugo.

Hapa panaonyesha kifurishi cha dawa. Dawa ziko ndani ya karatasi ya plastiki ya mviringo, blister pack. Kila dawa ina rangi ya buluu yenye kung'aa na ina umbo la duara. Vidonge vimepangwa kwa mstari vikionekana kuwa vimefungwa vizuri. Katikati kuna maandishi herufi kubwa ikiwa imeandikwa Iprobufen.

Hapa panaonyesha watu wawili waliovaa mavazi maalum ya kujikinga wakinyunyuzia dawa. Mmoja anashikilia bomba la kunyunyuzia na mwingine yuko nyuma. Wanafanya shughuli ya kuua vidudu au wadudu labda katika eneo la umma au hospitali. Mazingira ni safi na inaonekana kuwa ndani ya jengo fulani.

Panaonyesha jengo kubwa lililoporomoka au kubomolewa na limebaki kuwa kifusi kikubwa, mabaki ya nzege na mawe. Mtu mmoja amesimama mbele ya kifua hicho, akishika faji la uso kama ishara ya mshangao, huzuni na kuchunguza kilichotokea.

Hili linaonyesha choo ya shimo, iliyojengwa, na ina milango miwili, ikiambatana na tanki ya maji upande ya kulia, lililoekwa juu ya jukwa ya matofali. Choo hiki kipo katika mazingira ya vijijini. Pembeni, eneo lina majani na miti, na kimetengenezwa kwa usanifu wa kawaida, kama wa vijijini.

Hapa kuna boksi yenye rangi ya bluu na nyeupe ambayo imeandikwa MMR ambayo ni Measles, Mumps and Rubella Vaccine Live Priorix. Kuna sindano pia inaonekana hapo chini ikionyesha dawa hii inapewa na sindano na kuna chupa ya dawa ambayo iko hapo chini pia.

Hapa panaonyesha mtoto mdogo akiwa kwa mikono ya mama yake na mfanyikazi wa afya aliye na barakoa huku akichanjwa kwenye mkono. Mchakato huo unaonekana kufanyika katika kituo cha afya na ni sehemu ya huduma ya chanjo ya watoto ili kuwalinda dhidi ya magonjwa.

Inaonyesha mazingira ya kituo cha afya ambapo wagonjwa kadhaa wamelala kwenye vitanda. Mgonjwa mmoja amefunikwa na shaka jeupe, na kuna mwingiliano wa sindano iliyoning’inizwa juu ya baadhi ya vitanda ikiashiria kuwa wanaendelea kupata matibabu. Dirisha kubwa linatoa mwanga, kwa asili ndani ya chumba, na nyumba kuna watu wengine wanaonekana kuwa wahudumu wa afya au wageni.

Hapa kundi la watu waliovaa mavazi ya sare , fulana ya kijani na vizibao vya reflective wanaonekana wakishikilia vifaa vya elektroniki kama vishikwambi inaonekana ni makarani wa census na watu walioko katika shughuli rasmi ya kuhesabu watu .

Mtu aliyevaa sare ya usalama anaonekana akisafisha mikono kwa kutumia maji kutoka kwenye mtungi wa plastiki wa bluu uliowekwa juu ya chuma ya kijani. Mtungi huo una bomba ya kutiririka maji na umegandanizwa na rangi ya mikono kwa mapambo.

Hapa pana mtu aliyevalia mavazi ya kujikinga dhidi ya kemikali. Anabeba madumu mawili yenye alama ya hatari. Madumu hayo ni ya rangi ya njano na bluu yanayoonyesha kuwa ni kemikali hatari na mtu huyu yuko katika eneo la kiwanda au maabara.

Hapa mwanamke anaonekana akiwa anakunywa chanjo kwenye mkono wa kushoto na mtoa huduma wa afya. Mwanamke huyu amevaa barakoa kwa ajili ya tahadhari ya kiafya. Pembeni kuna sanduku la kuhifadhia chanjo lenye maandishi vaccine na alama ya kuonyesha tahadhari ya joto na haraka ya usafirishaji wa chanjo hilo.

Hapa panaonyesha tanki ya maji la juu lililowekwa juu ya mnara wa chuma. Tanki hilo linaonekana kuwa la chuma au plastiki na lina kinga la bati kuzunguka upande wake. Mnara una ngazi wa kupandia na umewekwa kwa urefu mkubwa ili kuruhusu shinikizo la maji kushuka kwa urahisi kuelekea maeneo ya matumizi. Huko nyuma kuna miti mirefu inayoonyesha eneo hilo liko vijijini au mazingira ya kijani.

Hapa panaonyesha kundi la watu wakimtembelea mama aliyejifungua na kumletea zawadi. Mama huyo ameketi kitandani akiwa amembeba mtoto mchanga. Wengine waliopo wamesimama karibu naye wakionekana kuzungumza na kwa furaha na kumpongeza. Mazingira yanaonyesha kuwa wako katika chumba cha hospitalini. Watu hao wamevalia mavazi ya heshima na baadhi yao wanaonekana kushika zawadi au vifaa vya kusaidia.

Hapa panaonekana ajali mbaya ya barabarani imefanyika. Ulihusisha basi na lori la mafuta. Basi limeharibika vibaya upande wa mbele, likiwa limegongwa na lori lililoandikwa petroleum . Watu wengi wamekusanyika eneo la tukio. Baadhi yao wakisaidia waathiriwa huku baadhi yao wakitazama kwa huzuni. Mazingira yanaonyesha hali ya taharuki na majonzi kutokana na ajali hiyo.

Hapa panaonyesha mitungi ya kienyeji iliyotengenezwa kwa mashina ya matunda kama malenge au mitungi ya plastiki. Imefungwa kwa kamba na kuwekwa chini juu ya udongo. Vifaa hivi vinaonekana kutumika kwa shughuli za jadi au utengenezaji wa vinywaji vya kienyeji katika mazingira ya kijijini.

Hapa madaktari na wauguzi wengi wakiwa kwenye chumba cha upasuaji hospitalini wanaonekana. Wamevaa mavazi ya upasuaji ya rangi ya bluu pamoja na barakoa na glavu kwa ajili ya usafi wa kinga. Mgonjwa amelazwa kwenye kitanda cha upasuaji na vifaa vya matibabu viko karibu vikitumika wakati wa upasuaji huo. Mazingira ni masafi ya kitaalamu.

Chupa ya dawa inaonekana hapa na ina maandishi yanayoonyesha kuwa ni virutubishi vya folic acid and iron kutoka kwa chapa ya chini, dawa hii inasaidia kuongeza damu, kuimarisha kinga mwilini na kusaidia afya ya ngozi, nywele na kucha pia.

Hapa panaonyesha vidonge vya virutubisho kutoka kwenye kifurushi cha core Supplement Pack cha kampuni ya planet 3 . Kuna vidonge vya rangi tofauti tofauti vikiwa nje ya pakiti pamoja na glasi ya maji pembeni vinavyoashiria kuwa vidonge hivyo hutumiwa kwa kukunywa.

Hapa tunamwona mtu ambaye kwa mkono mmoja ameshika chupa la dawa na kwenye mkono mwingine ameshika kijikaratasi ambalo linaweza kuwa linaonyesha matumizi ya dawa hiyo. Mtu huyo amevaa nguo za kawaida na anaonekana kuwa katika mazingira ya ndani labda ndani ya nyumba yake.

Hapa watu wawili waliovaa mavazi maalum ya kujikinga dhidi ya kemikali hatari wanaonekana. Wanashika kontena jekundu lenye alama ya tahadhari ya sumu au mionzi wakionekana kumwaga au kumiminia kemikali ndani ya mtambo viwandani. Mazingira yanaonyesha kuwa ni jengo la maabara au maabara ya viwandani na tahadhari kubwa inachukuliwa ili kuzuia madhara kwa binadamu.

Hapa tunamuona daktari ambaye amevaa koti jeupe. Barakoa inaonekana akiwa ameshikilia sindano mkononi mwake. Mandhari ya nyuma tunawaona watu wengine ambao wamesimama kwa foleni. Wanaonekana wamekuja kufanyiwa matibabu ya kiafya.

Hapa Kwa dawa za vitamini D3 zinaonekana, daya ya kwanza vitamini D3 potentials ni chupa yenye rangi ya kawiaa, ya pili Pure incapsulation vitamini D3 ni chupa nyeupe ya kati, na ya tatu ni kinao chewable vitamini D3, chupa nyeupe yenye rangi ya machungwa.

Dawa hii imewekwa kwenye chupa kubwa ya plastiki yenye rangi ya buluu. Imeandikwa epilepsy medicine ikiwa ni dawa ya kutibu kifafa. Chupa hii imewekwa sakafuni karibu na ukuta wa nje. Maelezo ya matumizi yameandikwa mbele ya chupa yakieleza dozi na matumizi yake.

Hapa tunamuona mhudumu wa afya ambaye anaonekana kuwa daktari wa meno akimhudumia mgonjwa, daktari huyo amevaa glavu za upasuaji, barakoa na miwani ya kinga, mgonjwa amelala kwenye kiti maalumu ya meno, huku mdomo wake ukiwa wazi ili daktari aweze kufanya uchunguzi na uhesabu wa meno.

Hapa panaonyesha mkono wa mtu aliyeshika chupa la dawa au chanjo. Chupa hiyo ina maandishi madogo ambayo hayaonekani wazi kwenye picha. Inawezakana hiyo ni chanjo au dawa inayotumiwa kwa sindano kwa sababu inaonekana pia kuna kisanduku cha plastiki cha kuwekea dawa au sindano hiyo. Mkono huo unaonekana kuwa na pete kwenye kidole cha nne ikiashiria kwamba huyo mtu huenda ameoa.

Hapa panaonyesha chupa ya chanjo yenye maandishi MMR, ambayo ni kifupi cha, Measles Mumps and Rubella , yaani sura, kisonono na rubella. Chanjo hio ni dozi moja 0.5ml. Chupa hio imeshikwa kwa mkono uliovaa glovu ya kijani kibichi, na pembeni, kuna sindano iliyotayarishwa kwa ajili ya kuchukua au kushona.

Hapa chupa ya dawa iliyoandikwa vitamin D3 100 IU inaonekana ikiwa imeanguka na tembe chache zimetawanyika mbele yake. Dawa hizi ni virutubishi vya vitamin D . Vinasaidia kuimarisha mifupa mwilini.

Hapa mtoto mchanga anaonyeshwa akiwa katika kituo cha afya akiwa amekumbatiwa na mama yake. Mhudumu wa afya aliyevaa sare ya bluu anamchunguza mtoto huyo kwa uangalifu. Watu wengine wameketi jirani wakisubiri huduma. Hii inaonyesha hali ya huduma ya afya katika jamii.

Hapa chupa tatu zinaonekana za dawa. Ya kwanza imeandikwa new chapter fermented vitamin d3 . Ya pili ni chupa ya bluu ambayo imeandikwa life extension bone marrow restore . Ya tatu ni ya rangi nyeusi ambayo imeandikwa hum here comes the sun na ya nne imeandikwa megafood vitamin d3 .

Hapa panaonyesha mandhari ya hospitalini ambapo muuguzi mmoja anaonekana akimhudumia mtoto mchanga aliyezaliwa, ambaye amelazwa kitandani. Kuna vifaa vingi hospitalini vinavyoonekana, kama mashine ya tabibu. Pembeni muuguzi mwingine anaonekana akizungumza na mwanamke mja mzito, aliyesimama karibu naye.

Hapa mhudumu wa afya anaonekana akiwa anapima mwanamke kwa kutumia kifaa cha kuchukulia sampuli ya mate mdomoni. Mhudumu huyu amevaa glovu na barakoa kwa ajili ya usalama na kujizuia maambukizi. Mwanamke anakaa kwa utulivu huku mdomo wake ukiwa wazi tayari na kwa sampuli kuchukuliwa.

Hapa panaonyesha meza iliyojaa dawa za kienyeji. Kuna mizizi mbalimbali iliyokatwa vipande na kupangwa juu ya meza. Pembeni kuna vyombo kama vile ndoo na vyupa vya plastiki vilivyojaa dawa na maji au unga. Dawa hizi zipo katika eneo la wazi huenda ni sokoni au sehemu ya kuuza tiba miadala.

Hapa panaonyesha dawa ya aina ya azithromycin tablet zenye jina la kibiashara, Zithroic 500. Dawa hizi zimewekwa kwenye maboksi ya kikaratasi yenye maandishi, na vidonge vyake vimehifadhiwa ndani ya kifunganishi cha plastiki chenye rangi ya machungwa.

Hapa panaonyesha chupa ya dawa ya chanjo ya aina ya MMR, inayopinga dhidi ya surua, matumbwi, na rubella. Pembeni mwa chupa kuna sindano ya dawa inayoashiria kuwa ni chanjo; hii hutolewa kwa njia ya sindano. Chanjo hii ni ya muhimu kwa kinga ya watoto, dhidi ya magonjwa.

Hapa kunaonekana kuwa na kundi la wahudumua wa afya au wafanyikazi wa shirika la misaada wakiwa kwenye eneo la wazi. Wamevaa sare ya bluu, glavu na kofia za kujizuia na jua huku baadhi yao wakibeba mabegi na vifaa vya kazi kama vile maboksi au mifuko ya plastiki iliyowazi. Wengine wana nembo za ushirika mgongoni ikiashiria kuwa ni shughuli za mashinani.

Hapa kuna dawa inayoitwa Stahameril, hii ni chanjo ya homa ya manjano. Imeandikwa kuwa ni dawa ya kutolewa kwa maagizo ya daktari tu, na inapaswa kuhifadhiwa mbali na watoto. Imefungwa kwenye kisanduku cha kikaratasi, na kuenda kuhifadhiwa kwenye jokofu, katika vituo vya afya.

Hapa panaonyesha mtu mmoja aliyevaa mavazi kamili ya kujikinga. Yuko ndani ya jengo ambalo lina mitungi mingi ya gesi huenda ni oksijeni. Mtu huyu anaonekana akifanya kazi ya kukagua mitungi hiyo. Hii inaashiria shughuli zinazohusiana na suala ya kiafya.

Hapa panaonyesha mtu aliyevaa mavazi maalum ya kujikinga akiwa kwenye ghala au bohari. Amevaa vazi la kinga jeupe, glavu barakoa na miwani ya usalama. Anaonekana akiwa amepiga magoti karibu na mahudumu kemikali mbalimbali kama vile dawa za kusafisha au kemikali za hatari.

Watu waliovalia mavazi ya njano wanaonekana wakiwa kwenye tukio la afya, wanaonekana wakiwa wamevalia barakoa na glavu. Mmoja wao anaonekana akimshika mtoto mkono kana kwamba anampatia chanjo au huduma ya afya. Mtoto huyu ameshikiliwa na mama yake ambaye amevalia nguo nyeusi.

Hapa panaonyesha mhudumu wa afya akipatia mtoto chanjo. Mama ya mtoto anamshikilia kwa makini wakati mtoto anachanjwa. Hii ni sehemu ya huduma za kinga dhidi ya magonjwa hatari kwa watoto. Chanjo ni njia muhimu ya kulinda mtoto na kuzuia mlipuko wa magonjwa.

Hapa wauguzi wawili wanaonekana wakihudumia watoto wachanga waliolazwa kwenye vyumba maalum vya uangalizi hospitalini. Watoto hao wanaonekana kuwa wachanga sana huenda ni wale waliozaliwa kabla ya muda, hivyo wanahitaji uangalizi wa karibu. Mazingira ni safi ya kitabibu na vifaa vya kisasa vya kuhudumia mtoto vipo.

Hapa ni ndani ya kituo cha afya. Kuna mtu aliyevaa sate ya bluu anaonekana kuwa mhudumu wa afya. Anamhudumia mtoto ambaye ameshikiliwa na mtu mwingine aliyeketi kwenye kiti. Mtu aliyeketi koti jeusi na barakoa ishara kuwa wanazingatia usafi na usalama wa kiafya.

Hapa panaonyesha sehemu ya duka au ghala lililojaa bidhaa mbalimbali. Kuna mitungi mikubwa ya plastiki iliyojaa unga na nafaka, rafu zenye chupa mingi zinazoweza kuwa mafuta ya asali, dawa za asili au bidhaa vya vyakula. Michoro ya sanaa iliyowekwa chini na kuegemea ukutani ikionyesha watu na mandhari ya kijijini.

Hapa panaonyesha mtu akisafisha mikono yake kwa sabuni na maji. Mikono imejaa povu ikionyesha hatua ya usafi inayolenga kuondoa uchafu wa vijidudu. Hii ni njia muhimu ya kujikinga na magonjwa hasa wakati wa mlipuko kama vile Covid 19 .

Hapa panaonyesha mchakato wa usajili au udhibitisho wa taarifa za mtu katika mazingira ya nje. Mwanaume ameketi kwenye kiti huku aki hudumiwa na maafisa wawili waliovaa fulani za rangi ya samawati zenye nembo, ishara ya kuwa ni watumishi wa shirika au serikali. Afisa mmoja anatambua mtu huyo kwa kutumia kifaa cha kielektroniki, kwenda ni Camera , au kifaa kinachotumika kuchukua alama za vidole.

Hapa panonyesha mbaba ambaye amevaa barakoa, na kuna sindano anayo dungwaewe. Mzee huyu amevaa pia kofia. Kuna mkono wa mtu ambao umeshikilia sindano, na una pete kwenye mkono huo. Mandhari ya nyuma inaonekana kuwa ni sehemu ambayo ina mabati.

Hapa panaonyesha mtu akiwa kwenye matibabu ya meno. Daktari wa meno anatumia kifaa maalum kilicho na mwanga wa bluu kumhudumia mgonjwa aliyelala kwenye kiti cha matibabu. Mwanga huo unamsaidia kuona vizuri sehemu ya mdomo na kufanya matibabu kwa usahihi zaidi.

Hapa panaonekana mkutano wa hadhira, Ni kikao cha jamii kinachofanyika nje, kwenye eneo la wazi, lenye ardhi ya vumbi. Watu wameketi kwenye viti vya plastiki na mbao wakizunguka mzunguko. Huku mtu mmoja akiwa amesimama katikati na kuzungumza. Nyuma kuna jengo linaloashiria huenda kikao hiki kinafanyika karibu na taasisi ya kijamii.

Hapa panaonyesha mtu akiwa ameshikilia dawa mbalimbali mkononi. Kuna chupa mbili, ndogo za plastiki zenye maandishi ya dawa, pamoja na pakiti ndogo ya plastiki yenye vidonge. Maandishi kwenye chupa yanaonekana kuwa yameandikwa kwa kiswahili na kiingereza ingawa hayaonekani kwa wazi. Dawa hizi huenda ni za kienyeji au zinazotumiwa kuidhinishwa rasmi.

Hapa panaonyesha kampeni kuhusu uhamisishaji kuhusu ukimwi. Kuna bango kubwa la Kenya HIV & AIDS Business Council lenye ujumbe We Talk Protection likisisitiza umuhimu wa kujikinga. Watu mbalimbali wanaonekana wakishiriki, wakipewa elimu na vipeperushi. Tukio hili linaonekana kufanyika ndani ya hema na linahusisha ushiriki na mashirika ya vikundi vinavyotoa elimu kuhusu ukimwi.

Hapa kuna nzige wakubwa wakila majani ya mimea ya mahindi. Nzige hawa ni wadudu waharibifu ambao hushambuliza mazao shambani kwa wingi na kusababisha hadhara kubwa kwa wakulima na kuharibu mimea kabla ta kuvuna.

Hapa mtu anaonekana akiwa kwenye kibanda cha kuuza dawa za asili au vipodozi za vienyeji. Meza imepangwa chupa nyingi zenye unga wa rangi tofauti tofauti ambazo huenda ni dawa za miti za shamba bidhaa urembo. Pia kuna mikufu iliyoaginizwa juu ya vibanda. Huu ni sehemu ya biashara ya mitaani.

Hapa kuna mkusanyiko wa vyombo vya kitamaduni, kama konde na chungu, bakuli na mitungi ya plastiki, beseni nyekundu, mapambo na mipangilio ya kitamaduni. Baadhi ya vifaa vinaonyesha vyakazi vya mikono, na ufundi.

Hapa panaonyesha tanki la maji lililowekwa juu ya jukwaa la mbao au chuma. Katikati ya makaazi na vibanda vilivyotengenezwa kwa plastiki na vifaa vingine rahisi . Mandhari inaonyesha kuwa ni eneo la kambi ya wakimbizi au jamii inayoishi kwenye mazingira magumu. Tanki hilo linaonekana kuwa chanzo muhimu cha maji kwa wakaazi wa eneo hilo.

Ajali ya barabarani inayohusisha lori ya mafuta iliongongana na magari mengine. Moto mkubwa unawaka na moshi mzito unafuka angani. Baadhi ya watu wamesimama wakitazama tukio huku wengine wakipiga picha na kurekodi kwa simu. Vifusi vya magari na moto vinaonesha madhara makubwa ya ajali hii.

Hapa panaonyesha mtu ambaye amesimama akiangalia bango lililoandikwa kwa herufi kubwa nyekundu kwa kitambaa nyeupe. Bango hilo linatangaza dawa ya mapenzi na nguvu za kiume pamoja na huduma za kufungua mapenzi. Pia linaonekana limekwa nambari ya simu ili mtu aweze kuwasiliana nao.

Hapa panaonyesha mama amejifungua akiwa kitandani hospitalini, akimshika mtoto wake mchanga mkononi mwake. Mama huyu anaonekana kuwa na furaha na upendo mkubwa ,akimtazama mtoto wake kwa tabasamu. Mtoto amefunikwa kwa shuka ya hospitali lenye mistari ya bluu na nyeupe.

Hapa kuna watu wawili wakiwa wamevalia barakoa wakibeba mitungi mikubwa ya gesi ya oksijeni kutoka kwenye gari la mizigo. Panavyoonekana huenda wameingiza mitungi hiyo katika jengo la afya au hospitalini kwa ajili ya matumizi ya kimatibabu.

Hapa daktari wa meno anaonekana akimhudumia mgonjwa. Daktari amevaa glavu za blue , miwani maalumu ya barakoa, huku akitumia kifaa cha kuzungumzia au kutibu meno ya mgonjwa. Mgonjwa naye amelala kwenye kiti cha daktari wa meno akiwa amevaa miwani ya kinga. Hii ni hali ya kawaida katika kliniki ya meno.

Hapa panaonyesha mhudumu wa afya akimpatia mwanaume chanjo kwenye mkono wa juu. Mhudumu amevaa mavazi ya kujikinga pamoja na glavu na barakoa, na mwanaume pia amevaa barakoa iliyoshushwa chini ya kidevu. Tukio hili linaonekana kufanyika katika kituo cha afya au eneo la huduma ya dharura. Chanjo hiyo huenda ni dhidi ya ugonjwa kama covid 19 .

Mandhari ya hapa ni hospitalini ambapo kuna mama ambaye amekaa na kuna wahudumu wawili ambao wanahudumia watoto wawili pacha waliozaliwa na mama huyo. Wauguzi hao wamevaa sare zao nyeupe za wahudumu.

Hapa tunaona kikundi cha watu waliokusanyika nje. Wengine wamevaa glavu za bluu na barakoa wakionyesha kuwa tukio hilo linaweza kuwa na uhusiano na afya za jamii au uhamasishaji wa mazingira ya salama. Mtu mmoja anaonekana akishika kipasa sauti akibashiri kwa kuwa kwa hotuba tangazo au mazungumzo ya adhara.

Hili ni eneo la makaazi ya mabanda yaliyoko karibu na mto uliovimba kutokana na mafuriko. Maji ya mto yana rangi ya matope na baadhi ya nyumba zimeporomoka au kuharibiwa na maji hayo. Miundo ya nyumba inaonekana kuwa dhaifu ikitengenezwa kwa mabati na mbao. Hali inaonyesha hatari kubwa ya mafuriko katika jamii.

Hapa mkono wa mtu unaonekana umeunganishwa na vifaa vya kimatibabu. Kuna sindano au mpira ulioingizwa kwenye mishipa na umefungwa kwa plasta ndogo ya mviringwa ya rangi nyeupe. Mkono huo unashikiliwa na mtu mwingine aliyevaa koti jeupe huenda ni daktari au mhudumu wa afya. Hii ni shughuli ya kiafya.

Hii ni chanjo ya homa ya manjano. Kuna kisanduku cha kuhifadhia chupa za chanjo na chupa tano ndogo za dawa zikiwa zimenyooka mbele ya kisanduku hicho. Chanjo hii hutumika kwa ajili ya kuzuia maambukizi ya homa ya manjano.

Hapa panaonekana mtu ameketi kwenye kiti cha plastiki cha buluu, huku akiwa ameshikilia chupa mbili za dawa mkononi mwake. Mtu huyo amevalia aproni yenye rangi nyeupe. Dawa hizo ziko kwa mkono za chupa nyeupe zenye maandishi ya lebo.

Hapa watu wawili wanaonekana wakitembea kwenye maji yaliyofurika yaliyopatakaa katika makazi ya watu. Maji yamejaa barabarani na kufunika sehemu ya nchi na nyumba za mabati na nyasi. Watu hao wanatumia fimbo kujisaidia kutembea kwenye maji yaliyojaa matope.

Hapa, tunaona daktari wa meno akimhudumia mgonjwa. Mgonjwa amelala kwenye kiti cha kliniki, na daktari amevaa barakoa na glavu, akitumia vifaa vya kuchunguza au kutibu meno ya mgonjwa. Hii ni hali ya kawaida katika matibabu ya meno ya kliniki.

Hapa panaonyesha misanduku mitatu kutoka kwa kampuni ya stamaril. Visanduku hivi vina rangi ya nyeupe, samawati na manjano pamoja na maandishi mengi ya maelezo upande wa mbele. Kwenye kisanduku kimoja kuna mstari mwekundu unaovutia macho na pia kuna QR code upande wa kushoto.

Hapa kuna mwanadada aliye kalia juu ya meza ya uchunguzi wa kimatibabu amevaa mavazi meupe na skafu shingoni. Karibu naye amesimama mtaalamu wa afya aliyevalia koti jeupe la maabara lenye beji ya jina. Mtaalamu huyo anaonekana akichunguza mkono wa mgonjwa huyu.

Hapa kuna madaktari wawili wakimhudumia mgonjwa aliyekiti maalumu cha matibabu ya meno. Wote wamevaa mavazi ya kitaalumu pamoja na glavu, maski, na barakoa kwa kichwa, kwa ajili ya usafi na tahadhari ya kiafya. Mgonjwa anaonekana kufungua mdomo huku daktari mmoja akimchunguza na mwingine akimsaidia na vifaa.

Hapa kuna mtaalamu wa afya au mfanyakazi wa maabara aliyevaa mavazi ya kujikinga yaani barakoa, glavu, kofia ya usafi na koti jeupe akiwa anapanga na kupakia dawa za maji mezani. Kwenye meza kuna chupa nyingi za dawa pamoja na maboksi ya dawa yaliyoandikwa jina ya dawa hiyo.

Hapa panaonyesha mtoto aliyevaa fulana na la waridi akiwa katika chumba cha hospitali au zahanati. Huku daktari au muuguzi aliyevaa koti jeupe akiwa mbele yake karibu na meza au Canter . Kuna godoro la hospitali, upande wa kushoto, na takataka za hospitali katika pipe ya njano upande wa kulia.

Hapa panaonesha mazingira ya darasani. Kuna mtu mmoja huenda ni mwalimu au mfanyakazi wa afya akiwa amesimama mbele ubaoni akionesha pedi ya kike kwa wanafunzi. Mtu mwingine ameketi upande wa kushoto pia akiwa anaonekana kushiriki katika mafunzo au maelezo hayo. Ubao wa nyuma una maandishi na michoro ikiashiria kuna somo lilikuwa linaendelezwa.

Hii inaonyesha dawa ya aina Risperdal Tablets, zilizomo kwenye kifungamisho, pamoja na boksi ya kidonge. Dawa hizo zipo ndani ya blister pack , na zimepangwa kwa safu. Blister pack mbili zimewekwa juu ya uso ya meza, na sakafu ya mbao, pamoja na boksi la dawa lililosimama nyuma yao. Dawa zimekuwa vizuri, na ziko mahali safi, tayari kwa matumizi au kuhifadhiwa.

Mwanamke anaonekana aliyesimama mbele ya kikundi cha wanawake walioketi ardhini katika eneo la wazi. Linaonekana kuwa ni kijiji. Wanawake hawa wamevalia mavazi ya kitamaduni yanayofanana na vazi la jamii la Kimasai, na wanasikiza kwa makini. Mwanamke aliye mbele ndiye anaonekana kutoa mafunzo elimu na kuendesha kikao cha uhamishaji.

Dawa ya aina ya Azirythin Tablets IP, zenye nguvu ya five hundred mg, zinaonekana kutoka kwa kampuni ya Cipla. Dawa hizi zipo kwenye boksi ya karatasi na kuna vidonge vitatu kwenye blister iliyo karibu nayo.

Hii inaonyesha kikundi cha waokoaji wakifanya kazi ya kivuzi cha mjengo lilichoboromoka wamevaa mavazi ya usalama na kofia ngumu na wanaonekana wakitafuta manusura au miili chini ya mabaki ya mjengo tukio hii linaashiria ajali au maafa baada ya ujenzi.

Mandhari ya hii ipo katika shule ndani ya darasa. Kunaonekana wanafunzi wamekaa chini huku wameshikilia vijikaratasi walivyopewa. Kuna mzee aliye mbele yao anaye waelimisha kuhusu jambo fulani na amevalia nguo ya rangi nyeupe.

Hapa mgonjwa anaonekana amelala kitandani hospitalini akiwa amevaa gauni ya hospitalini na kofia ya upasuaji ya blue . Kando ya kitanda chake kuna mtaalamu wa afya aliyevaa glavu na barakoa akimshughulikia kwa kutumia kifaa cha kitabibu kinachoonekana kuwa bomba la kumsaidia kupumua.

Dawa ya chanjo dhidi ya homa ya manjano inaonekana. Kuna boksi la kuhifadhia chanjo hii na chupa tano za dawa zilizopangwa pembeni. Kwenye boksi limeandikwa kuwa ni chanjo ya homa ya manjano iliyogandishwa na hutolewa kwa njia ya sindano tu.

Hapa kuna chupa nne za dawa tofautitofauti. Chupa ya kwanza ina vidonge vya dawa vyenye rangi nyekundu, hivyo vingine vina dawa vya rangi nyeupe ila dawa hizo ni tofauti na nyinginezo.

Hapa kuna mafuriko makubwa barabarani, ambapo maji yamejaa na yanatiririka kwa kiasi juu ya barabara yakiwa rangi ya tope, ishara mmomonyoko wa udongo ya mvua kubwa. Kando ya barabara kuna watu wanaotembea kwa tahadhari pembeni mkondo wa maji, wakionekana kuchungulia au kuelekea eneo la tukio hilo.

Hii inaonyesha mtu aliyevaa mavazi ya kujikinga, barakoa, glovu na kofia nyekundu akinyunyuzia dawa kwa kutumia kifaa maalum pembezoni mwa barabara. Anafanya kazi ya kudhibiti wadudu au kuzuia maambukizi magonjwa hatari kama Malaria au magonjwa mlipuko. Mazingira yanaonekana yanaonyesha kuwa shughuli inafanyika eneo wazi au eneo la mtaani.

Hapa kuna chanjo ya homa ya manjano yaani yellow fever vaccine . iliyoandaliwa kwa minajili ya matumizi ya matibabu. Kuna sanduku lenye maandishi ya kifaransa yanamaanisha chanjo la homa la manjano imedhibitiwa. Kuna chupa kidogo cha chanjo na jarida la maelekezo inayoonekana kwenye meza. Pembeni kulia kuna chupa ya dawa ya sindano ambayo huenda ni mchanganyiko unaotumiwa kuchanganya chanjo kabla ya kutumia.

Watu kadhaa waliovaa mavazi ya rasmi, ikiwemo wageni wa kimataifa na maafisa wa serikali, wanaonekana katika hafla ya uzinduzi na ukaguaji wa mradi wa maji. Tunaweza kuona kuwa, tunaweza kuona pia mitungi ya plastiki iliyopangwa karibu na eneo la bomba la maji hio.

Hii ni tangazo la dawa ya kienyeji inayoitwa Albamujarabu inayotolewa na Asaka Herbal Medicinal Group. Ni dawa ya miti shamba inayodaiwa kusaidia matatizo mbalimbali ya afya kama, uzazi wa kiume, na kuongezwa nguvu za kiume; pia wameandika, Tanga mjini, na kuna nambari ya mawasiliano iliyotolewa kwa wateja wanayoitaka dawa hio.

Daktari wa meno ameonekana akiwa amevaa kabuti jeupe la hospitali. Anaonekana akimshughulikia mwanadada aliyekaa chini kwa tiba ya meno akiwa amefungua mdomo ili kupokea matibabu. Daktari huyu anatumia vifaa maalumu vya daktari wa meno kwa umakini ili kumsaidia mwanadada huyu.

Hii inaonyesha mwanaume amesimama mbele ya choo cha nje kilichojengwa kwa mabati na ukuta wa nzige. Mtu huyo amevaa shati la kiafrika lenye rangi ya ngao. Mazingira anayo zunguka ni ya kijijini au pembezoni mwa mji akiwa miti mingi na majani yanayo onyesha kuwa eneo hili ni asili ya mashambani .

Hapa wataalamu wa afya wanatekeleza upasuaji katika chumba cha upasuaji. Wamevaa mavazi ya upasuaji mask, gloves, kofia na magwanda ya kujikinga ikiashiria mazingira safi kwa hali ya juu. Mikono ya madaktari imeelekezwa kwenye sehemu ya mgonjwa wanaofanyia kazi na vifaa vya kutibu kama vile monitor vinaonekana nyuma.

Haya ni mapokezi ya kampuni au shirika linaloitwa Riverfall online, ambapo kuna kaunta ambayo imeandikwa jina lenyewe. Juu ya kaunta, kuna runinga iliyowekwa ukutani ikionyesha programu au matangazo. Kushoto kwa picha kuna mlango wa kioo ambayo huenda huo ndio mlango wa kuingia ndani ya ofisi hiyo.

Chupa nne za vidonge vya vitamin D kutoka kwa chapa tofauti vinaonekana. Ya kwanza ni Now Vitamin D3 , ya pili ni vitamin D3 Potentiacy , ya tatu ni Pure Incapasulation Vitamin D3 na ya nne ni Nordic Naturals Zero Sugar Vitamin D3 .

Hapa panaonyesha mandhari ya eneo kamwe ama janga. Mti mmoja umo chini ambao unaonekana kukauka au kustahimili hali ngumu ndio unaonekana. Mazingira ya mawe na udongo mkavu, ishara ya eneo linapata mvua kidogo sana. Anga linaonyesha mawingu machache na anga ya bluu . Hali ambayo mara nyingi hutokea katika maeneo yasiyo na mvua.

Daktari, mama na mtoto wanaonekana. Daktari anaonekana akiwa amevaa kabuti lake, mama anaonekana akiwa amevaa nguo lake la waridi na mtoto mdogo. Daktari huyu anaonekana akiwa akimpa mtoto huyu mdogo chanjo ili kuzuia mtoto huyu na magonjwa ili yasimpate.

Taswira inaonyesha athari ya mafuriko au mporomoko wa ardhi. Maji ya matope yanatiririka kwa kasi na miti pamoja na mabaki ya magongo yameporomoka kutokea eneo la juu. Kuna nyumba iliyoathirika na kuzingirwa na udongo huu wa mti, ikionyesha uharibifu mkubwa wa makaazi.

Hapa kuna chupa ya PolioVaccine. Kuna sindano pia inayotumiwa kudunga. Kuna pia vifaa vingine vinavyotumika hospitalini .Mahali pameekwa penyewe ni penye rangi ya samawati. Kuna kitu pia cha rangi nyekundu kilicho hapa pia.

Huyu ni mkulima akinyunyuzia dawa shambani kwa kutumia kifaa cha kunyunyuzia. Mkulima amevaa mavazi maalum ya kujikinga na kemikali, ikiwa ni pamoja na kofia na barakoa. Amebeba tanki la dawa mgongoni, ambalo limeunganishwa na bomba refu linalotumika kunyunyuzia dawa kwenye mimea. Amenyunyuzia dawa kwenye shamba lake la mpunga.

Mfanyikazi wa afya anaonekana akimhudumia mgonjwa aliyejifunika blanketi jeupe juu ya kitanda cha wagonjwa. Kitanda kina alama ya shiriki la huduma la dharura St. Johnes. Inaonekana kuwa ndani ya chumba cha hospitali au kituo cha afya.

Kuna mtu aliyevaa koti jeupe huenda ikawa ni mtaalamu. Anaonekana kutumia rula kupima juu ya kichwa cha mtu mwingine ambaye amevaa mavazi meupe yenye muundo na kuchorwa kwa shati lenye maandishi cold cleaning .

Watu wawili waliovaa mavazi maalum ya kujikinga, wanaonekana pamoja wakifanya shughuli za usafi ili kuzuia maambukizi. Mtu wa upande wa kushoto anatumia kifaa kinachonyunyizia kemikali. Anaonekana akinyunyizia kiti. Ilhali mtu wa kulia, anaonekana anafuata uso kwa kaunta ya meza kwa kutumia kitambaa na dawa.

Mtu mmoja anaonekana akiweka au akipanga dawa kwenye rafu. Amevaa shati lenye mikono mirefu na fulana nyeupe juu yake. Pembeni kuna bango la afya linalohusiana na malaria au ini, likionyesha elimu ya kiafya.

Tanki kubwa la kuhifadhia maji linaonekana lililoekwa juu ya mnara wa chuma. Mnara huu uko kwenye eneo la wazi lenye miti na kuna watu wanaonekana wakifanya kazi juu ya jukwaa la mnara huo. Tanki hilo linaonekana jipya na limefungwa vizuri sana.

Hapa kuna chanjo ya MMR ambayo ni chanjo inayokinga dhidi ya magonjwa matatu surwa, matende na rubella .Kuna kifurushi cha dawa kinacho kikiwa na maandishi "measles, mumps and rubella" .Chupa ndogo cha dawa kimewekwa juu ya karatasi ya maelezo ya kichwa "MMR vaccine" . Kuna karatasi ndogo pia inayoeleza kwa nini mtu anapaaswa kuchanjwa dawa hili.

Hapa kuna watu wawili waliovalia sare zao na wanaonekana wakisafisha mazingira . Nyuma yao kuna nyumba ya mabati na kuna mimea ambayo imezingira nyumba hiyo . Juu hali ya anga inaonekana ikiwa sawa kwani ni samawati.

Hii inaonyesha watu waliokusanyika katika eneo wazi wakiwa na mikokoteni na migurudumu ya plastiki ya rangi ya manjano. Inaonekana wanasubiri huduma ya maji au wanakusanya maji kutoka kwenye chanzo fulani. Mazingira yanaonyesha kuwa ni eneo kame na hali inaonyesha ni changamoto ya upatikanaji wa maji safi.

Jengo linaonekana likiteketea kwa moto mkubwa. Moto huo, umeenea kwenye sehemu pana na sehemu zote za jengo. Huku ukitoa miale mikubwa ya moto na moshi mwingi. Inaonekana kama tukio hili ni dharura ambapo uokoaji wa haraka unahitajika.

Wanawake wawili wamevalia mavazi ya kazi na barakoa, wakishona barakoa kwa kutumia mashine ya kushonea. Mmoja wao karibu na kamera akishughulika na kitambaa cha buluu. Huku mwingine aliye nyuma akiendelea na kazi. Pembeni kuna mafungu mengi ya barakoa zilizokamilishwa kushonwa.